Hawa ni wanariadha ambao wanakimbia, na mwanariadha mmoja amelala chini amemaliza ule ulimbiaji wake, na mwingine anajaribu kumwamsha, mwanariadha huyu amevunja rekodi kwa dakika nne na nukta moja.

Hili ni darasa na katika darasa hili njee yake kwa mlango kuna karatasi ambayo imewekwa juu ya mlango, na karatasi hizi zimeandikwa ya kwanza welcome na katika karatasi imetolewa maana yake.

Huyu ni mchezo wa kandanda ambayo inachezwa na wale watu wasiojiweza. Kuna watu wako na viboko vyao vya kutembea wengine hawana miguu na nyuma yao kuna wale makochi wao ambao wanasimamia watu hawa. Mchezo huu unachezwa na wale watu ambao hawawezi.

Darasa hili ni la wanafunzi ambao wako katika shule ya upili. Kuna madawati kwenye darasa hili na pia katika ukuta wa darasa hili kuna michoro ambavyo vimechorwa katika karatasi ambayo imewekwa katika darasa hili. Wanafunzi hawa wanakalia madawati ambavyo viko kwenye hili darasa.

Katika meza hili tunaona ya kwamba kuna tarakilishi ambayo imewekwa juu ya meza na tarakilishi hii inatumiwa kwa njia mingi sana. Inaweza tumiwa shuleni ama unaeza tumia hata kazini tarakilishi hii.

Hili ni kitabu la shule na kwenye kitabu hii kuna michoro ambavyo vimechorwa na pia kuna maandishi ambavyo yameandikwa. Kwenye mchoro huu, kuna michoro ambavyo unafundishwa jinsi ya kueka mwili wako uwe safi na pia kuna bidhaa ambavyo vimechorwa ambavyo unafaa kutumia ili mwili wako uwe safi.

Ofisi hili ni ofisi la tarakilishi. Kuna viti na Kuna matarakilishi kwenye meza kando yake kuna kitu kama kabati ya kuweka bidhaa ama vitabu hapo ndani, na juu yake kuna karatasi chache na kuna faili ambayo iko juu pia.

Hili ni darasa na kwenye darasa hili kuna zile michoro zimewekwa kwa ukuta ambayo inasema kuhusu miezi ambayo tuko nayo katika mwaka. Na pia kuna ubao na kwenye ubao huu kuna mandishi ambayo iko juu yake. Na pia kuna swali ambao mwalimu ameandikwa kwenye ubao.

Hili ni darasa na kwenye darasa hii kuna mchoro ama maandishi ambavyo imeandikwa na kuziwekelea kwenye ukuta na maandishi haya wameandika zile siku za wiki kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya saba.

Hiki ni kachumba kadogo ambayo imetengwa kwenye veranda na chumba hii inawekwa ile gesi ya kutumia tuseme kwa mfano wakati kuna moto unaweza kutumia gesi huu kuzima huo moto.

Watu hawa wako katika lile chumba ya kujifunzia boksi na kuna moja ameketi kwenye hili kiti cha wale ambao hawawezi kutembea na kuna mwalimu wake ambaye anafunzwa mbele yake.

Kwenye lango hili, lango hili kuna kijikaratasi ambayo imewekwa hapa mbele kwa lango hili na hapa ni lango la ofisi la shule na kwenye karatasi hili limeandikwa ya kwamba wanafunzi hawafai kufika katika lango hili.

Mwanadada huyu ako katika eneo la kuogelea anafanya mazoezi ama kuna mashindano ambayo inaendelea ile ya kuogelea kwa sababu kwenye haya maji kuna vitu vyekundu ambayo imeekwa na imeekwa kugawanya maji hizi.

Darasa hili iko na viti, dawati na kuna ubao kando yake na kandokando kuna matarakilishi ambapo zimewekwa hapo kando. Natumai darasa hili ni darasa la kujifunza tarakilishi na wale wanafunzi ambao hawajifunzi wanaketi kwenye mada wati zao.

Waziri huyu ni waziri mkubwa katika masomo, yeye ni waziri wa education na anatoa hotuba yake katika mkutano ambao unaendelea katika huku.

Hapa kuna karatasi na kwenye hili karatasi kuna maandishi ambavyo yameandikwa na pia kuna michoro ambavyo vimechorwa. Na kwenye karatasi hii maandishi ambavyo imeandikwa ni vile vitu mtu anastahili kuwa nazo ili aweze kuishi.

Hili ni kitabu ya wanafunzi na kitabu hili ni ya darasa la nne na kitabu hiki ni ya nchi nyingine yani pahali si ya Kenya, kitabu hili ni ya imechorwa michoro hapa juu na inaelezea ni nini inafundishiwa pale ndani.

Hili ni darasa kwa sababu darasa hili wameweka madawadi ambavyo wanatunia kusomea, na darasani hili inaonekana ya kwamba ni darasa la chuo kikuu kwa sababu kuna darakilishi ambavyo viko mbele kwa darasa hili kwenye meza.

Kwenye jengo hili kuna karatasi ambayo imewekwa hapa na karatasi hili linatoa maelekezo ya ofisi ya shule , maelezo haya inakuonyesha mahali ambapo ofisi ya shule iko.

Hapa ni uwanja mkubwa ambao umetegenezwa na uwanja huu umewekwa vile vifaa vya kuchezea na watoto. Kuna ile swings ambao watoto huchezea na vifaa hivi vimewekwa katika uwanja wa shule.

Kuna mchezo mkubwa hapa wa kandanda na mchezo huu unachezwa na watu ambao wasiojiweza, kwa sababu watu hawa naona wanatumia vijiti kwa kutembea wengine hawana miguu.

Hili ni shule na katika shule hili kuna jengo moja ambayo imejengwa mrefu sana na kuna milango karibu tatu katika njengo moja na kando yake pia naoa kuna jengo lingine . Hili ni shule kuna maua kuna uwanja ambapo wanafunzi huchezea .

Hili ni tarakilishi na tarakilishi hii inatumiwa katika maofisi, pia inatumiwa shuleni na pia mtu pia unaweza kutumia kwenye biashara lako. Tarakilishi hili inafanya kazi iwe rahisi sana.

Watu hawa wanafanya mazoezi na wanatumia baiskeli kufanya mazoezi yao ama pia wanakuwa wanaweza kuwa wako kwenye riadha ya baiskeli wanashindana na baiskeli.

Vitabu hivi viko kwenye maktaba ama viko katika ofisi ya mwalimu, na vitabu hivi ni vya tarakilishi ya sayansi na ni ya darasa la saba. Vitabu hivi natumai inapeanwa kwa watoto ambao wako shule ambao wanafanya somo hili la tarakilishi ya sayansi.

Mchoro huu ni mchoro wa shule na ni ya wanafunziwa darasa la pili na ni somo la environmental katika mchoro huu wamechora vitu vingi sana na inaelezea jinsi watoto wanavyojifunza pale shuleni kuhusu mchoro huu.

Hili ni darasa na katika mlango wake wa huu darasa, pamewekwa karatasi ambayo imeandikwa ili kueleza kuhusu darasa hili. Ni grade one na mwalimu wao anaitwa Agnes na wameandika ya kwamba watoto wanakaribishwa katika hili darasa.

Wakimbiaji hawa wako kwenye riadha na wanakimbia kuna wakimbiaji wawili mmoja ni mkimbiaji na mwingine ni mwalimu wake ambaye anamchunga wakati anakimbia. Wanakimbia mbio za mita elfu tano.